Ukumbi huu ni wa umma. Kuna watu wengi ambao wanaonekana wameketi kwenye viti. Mmoja wao amesimama wima mbele yao anawaongelesha.

Hii ni ofisi ya kiserikali, kuna watu wawili hapa. Mmoja ameketi huku amevaa glovu. Amemshika mwenzake vidole huku akichukua alama ya vidole hivyo.

Mchezo huu ni mpira wa kikapu, wachezaji wanakabiliana vilivyo kuna wale ambao wamevalia sare ya manjano, huku wengine wamevalia sare ya nyekundu, mmoja wa wachezaji ameruka juu.

Ofisi hizi ni za huduma ya Kenya, watu wanne wanaonekana wakitembea wakitoka nje kuna mlinzi aliyesimama mlangoni, pia kuna gari iliyowekwa hapo kando.

Ukumbi huu ni wa kiserikali. Jamaa mmoja, aliyevaa suti ya samawati, amesimama wima. Anaongelesha wenzake ambao wameketi kwenye viti.

Ofisi hii ni ya kiserikali. Kuna watu wawili ambao wameketi huku mbele yao kuna tarakilishi. Viti viwili vya wakuhudumiwa viko mbele yao. Juu wameandika wanapeana cheti cha kifo na pia kile cha kuzaliwa.

Mchezo huu ni wa mpira wa kikapu. Tunaona wachezaji wa timu mbili tofauti. Moja imevalia sare ya samawati huku nyingine imevalia sare nyekundu. Mashabiki wanaonekana kwa umbali.

Huu ni mkutano wa kisiasa. Rais William Ruto yuko hapa, akiwemo hakimu mkuu, Martha Koome. Mlinzi wa rais yuko kando.

Huu ni mkutano wa kiserikali. Rais William Ruto, ameketi chini huku anaandika. Majaji wanaonekana wamesimama wima huku wanamtazama wote.

Huu ni mchezo wa mpira wa kikapu wa kina dada. Wawili wanaonekana wakimenyana vilivyo. Mmoja ameshika mpira huku anamzuia mwenzake.

Hawa ni wanakandanda. Wamevalia jezi na suruali za rangi ya manjano na kijani kibichi. Wanaonekana kana kwamba wako na furaha sana. Wameinua mikono juu huku wakicheka.

Namuona rais mstaafu Uhuru Kenyatta huku kando yake akona Margaret. Pia namuona jaji mstaafu Maraga. Wamesimama ni kama wanaapishwa.

Huyu ni hakimu mkuu jaji Martha Koome. Amesimama huku amevalia nguo zake rasmi za kazi. Nyuma yake kuna bendera mbili za Kenya. Mkononi ameshika Bibilia na kuinua juu.

Maandhari haya ni ya kiserikali, huu ni ukumbi wa huduma Kenya. Kuna watu kadhaa wanaonekana wengine wameketi wakihudumiwa huku wengine wakingoja huduma hizo.

Hapa ni ukumbi wa utoaji huduma kwa umma. Kuna watu ambao wanaonekana huku wamevaa barakoa. Kuna wale ambao wanatoa huduma na wameketi kwenye dawati huku kuna tarakilishi mbele yao. Kuna wale wengine ambao wamesimama wakingoja kuhudumiwa.

Naona wanaume wanne. Mmoja yuko nyuma kabisa huku ameangalia chini. Watatu wamevalia barakoa. Wanaonekana kumpokeza mmoja wao kitambulisho.

Huyu ni rais wa Kenya, Daktari William Samoei Ruto ako na mwenzake ambaye ni jaji mkuu Martha Koome. Wanaonekana wakitembea huku wanatoka sehemu ya nje.

Naona wafanyikazi watatu wa serikali. Mmoja wao ni rais wetu, William Ruto, mwingine ni jaji mkuu, ambaye ni Martha Koome. Pia kuna spika wa bunge, ambaye ni Moses Wetangula.

Huu ni ukumbi wa kiserikali. Hakimu mkuu ambaye ni Martha Koome anataka kumsalimia mtu mmoja ambaye amevaa miwani. Wengine wanatazama huku wanafuraha usoni.

Huu ni ukumbi wa Huduma Kenya. Kuna watu kadhaa wanaoonekana hapa. Wamesimama huku mmoja akiangalia juu kwenye ukuta. Kwenye ukuta kuna televisheni.

Hii ni timu ya soka ya wanawake, wamevalia sare za rangi nyeupe na kijani kibichi, mlinda lango wao wamevalia sare ya samawati na nyeupe.

Hawa ni mashabiki. Wanaonekana kuwa na furaha huku wamesimama, kuna aina mbalimbali ya mashabiki. Kuna wanawake na pia kuna wanaume, wengine wamebeba vuvuzela, wengine wamebeba bendera.

Namuona rais wa Kenya William Ruto anaonekana kuwasalimu majaji ambao wamevalia sare zao rasmi. Nyuma yake kunaonekana hakimu mkuu ambaye ni Martha Koome.

Mkutano hu ni wa kisiasa. Kuna watu wengi ambao wamevalia nguo zenye rangi ya samawati. Miongoni mwao ni kiongozi Kalonzo Musyoka. Anawahutubia wote.

Huu ni ukumbi wa kiserikali. Kuna watu kadhaa hapa ikiwemo aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Anaonekana kuketi huku ameekelea mkono kwenye mashine ya kuchukua alama za mkono.

Hapa ni huduma ya Kenya. Kuna watu wanne ambao wanaonekana. Wawili ni wanawake, wawili ni wanaume. Mmoja ameketi kwenye kiti.

Tanki la maji liko sehemu ya juu, limesimamishwa kwa kutumia chuma zilizoundwa kwa ustadi, kando yake, kuna ngazi ya chuma ambayo husaidia watu kupanda hadi juu.

Hiki ni kikundi cha wanaspoti. Wanaonekana kuwa na furaha sana. Wamekusanyika huku wameinua kikombe juu, ni kana kwamba wametoka kushinda kwenye mchezo.

Hawa ni mashabiki. Wanaonekana kuwa na furaha. Kuna wale ambao wamenyosha mikono yao juu huku wote wanaonekana kuimba kwa furaha. Wengine wameinua bendera za Kenya.

Uwanja huu umefurika mashabiki. Kuna mashabiki wa aina mbalimbali, kuna mmoja ambaye anayeonekana kwa karibu amevaa miwani usoni huku mkononi amebeba bendera ya Kenya.

Mandhari haya ni ya kiserikali . Kuna wanawake ambao wameshika makaratasi, mmoja ameketi huku akionekana kutoa maelezo kuhusiana na karatasi hizo.

Uwanjani hapa kunaonekana mashindano ya mbio. Wakimbiaji wanajikakamua ili kushinda mbio hizi. Hapo nyuma kuna mashabiki ambao wameketi kwenye viti vyao.

Kuna watu kadhaa hapa. Wanaonekana kuwa shabiki wa timu fulani. Wanaonekana kuwa wako na furaha nyusoni mwao. Kuna wale ambao wamejifunika vitambaa vyenye bendera ya Kenya.

Haya ni mazingira ya kiserikali. Hapa kunatolewa huduma kwa uma. Kuna watu kadhaa wanaonekana wameketi kwenye viti. Mmoja wao ambaye ni mzee ako mbele huku ameshika kalamu na karatasi, anaonekana kuwazungumzia wenzake.

Hapa ni uwanjani. Naona wanakandanda wawili. Mmoja anaonekana kufurahia huku mwingine amesononeka. Kuna mashabiki wanaonekana kwa umbali wameketi chini.

Haya ni mandhari ya kiserikali. Kuna rangi zimepakwa kwenye kuta za kuvutia. Rangi zenyewe ni nyekundu na kijani kibichi. Pia kuna maelezo yameandikwa kwenye kuta hizo. Kuna mtu mmoja anayeonekana hapo ndani. Pia kuna kiti mahali mtu anaenda kuhudumiwa.

Huu ni uwanja wa michezo. Kuna mashabiki wengi sana. Wanaonekana kana kwamba ni wa Gor Mahia. Wamevaa nguo zenye rangi ya timu ya Gor Mahia.

Hapa kuna watu wengi. Kuna wale ambao wanaonekana wamesimama kwa umbali, huku wengine wamesimama kwenye foleni. Kuna wale ambao wameketi kwenye meza, huku wako na kalamu na karatasi.

Haya ni mandhari ya serikali. Watu watatu wamesimama mbele, wawili ni wa jinsia ya kike, na wamevaa gauni ilhali mmoja ni wa kiume, na amevaa suti nyeusi. Aliye katikati anakula kiapo.

Huu ni mkutano wa kisiasa. Kuna viongozi kadhaa wa chama cha ODM , akiwemo Raila Odinga, ambaye anaonekana akimshika mwenzake mkono na kuinua juu.

Maeneo haya ni ya kiserikali. Kuna watu kadha ambao wanaoonekana hapa, kuna wale ambao wameketi huku wengine wamesimama. Kuna yule mama ambaye amebeba mtoto mkononi. Wengine wameshika makaratasi mkononi.

Hii ni shughuli ya kiserikali, watu wengi wamepanga foleni, katika sehemu mbali mbali. Wengine wameketi huku wanahudumiwa. Wahudumu wameketi kwenye meza wakiwa na tarakilishi.

Hapa ni barabarani. Kuna barabara la lami la magari, na pia kuna ile ya watu kupitia. Kuna mtaro mkubwa. Ambao umejaa taka.

Wachezaji hawa ni wa mpira wa kikapu. Hii ni timu ya nchi ya Kenya. Wamevalia mavazi ambayo yameandikwa Kenya. Pia upande wa juu tunaona bendera ya taifa hili.

Naona mahakimu watatu. Wamevalia sare zao rasmi za kazi. Mmoja wao aliye katikati, ni hakimu mkuu Matha Koome.

Hapa kuna watu wengi sana, ikiwemo viongozi mbalimbali. Mmoja ni Rais wetu, Samoei Ruto, ambaye amesimama na kuinua mikono yake juu. Huku mwingine ni Raila Odinga, ambaye ameketi chini kwenye kiti.

Chumba hiki kimepambwa kwa buto ukutani. Ni cha huduma Kenya. Kuna watu wawili wanaonekana kusimama huku wengine wameketi kwenye viti naa wana tarakilishi.

Hii ni ofisi ya kiserekali. Watu wawili wameketi mbele ya tarakilishi iliyo juu ya meza. Nyuma yao kuna askari mmoja ambaye anaonekana kuketi kwenye kiti huku akizungumza.

Huyu ni rais wa taifa la Kenya Dr . William Ruto. Ameshika biblia kwenye mkono wake. Kando yake kuna bibi yake ambaye ni Mama Rachel.

Huyu ni rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Ako na mkewe ambaye ni Margaret Kenyatta. Ameshika Bibilia kwa mkono wa kulia ni kana kwamba anaapishwa.

Hawa ni mashabiki, wanaonekana kuwa na furaha. Kuna mwanamke aliye mbele amevalia miwani, huku anaonekana kutoa sauti na kuinua mikono yake juu. Kuna wengine walio na filimbi midomoni.

Hapa kuna watu kadhaa. Mmoja wao ni naibu wa rais ambaye ni Kithure Kindiki. Pia kuna mwanamke amebeba mtoto. Naibu rais anaonekana kumwongelesha mwanamke huyu, huku ameshika karatasi mkononi na anatabasamu.

Huu ni ukumbi wa umma, kuna watu wengi wanaonekana hapa. Kuna wale ambao wameketi chini huku wameshika karatasi. Kuna wengine ambao wamesimama wakingoja kuhudumiwa. Pia kuna askari ambaye anaonekana.

Hapa kuna watu kadha, waume kwa wake, kuna wale ambao wamevaa kofia nyekundu, wawili wanapokezana cheti, wanatabasamu kwa furaha, kuna wengine wamevaa barakoa nyusoni.

Huyu ni mwana siasa, kwa jina Recho Shebesh. Amevalia nguo ya rangi ya nyekundu, na nyeusi mkononi kuna pete, ameinua kidole kimoja juu.

Hapa kuna huduma ya umma. Kuna watu wengi sana. Wengine wamepiga foleni huku wengine wameketi ndani ya hema. Kuna askari wanaonekana kushika doria.

Haya ni mandhari ya kiserikali. Namuona jaji mkuu ambaye ni Martha Koome. Amesimama huku amevalia nguo zake rasmi za kazi. Pia ameshika bibilia mkononi na kuinua juu.

Hapa ni uwanjani, kunaonekana mashabiki wengi sana. Kuna wale wanaruka kwa furaha, huku wengine wanapiga makofi. Wengine wanaonekana kuchukua simu zao na kupiga picha.

Huu ni ukumbi wa umma. Kuna watu kadhaa wanaoonekana wameketi chini kwenye viti huku wamebeba karatasi na wengine wako na simu mkononi. Kuna mmoja ambaye amesimama, akionekana kuwaongelesha walioketi.

Maanthari haya ni ya kiserikali. Kuna watu wawili ambao wanaonekana wakifanya kazi. Mmoja ameketi huku anashughulika na tarakilishi. Mwingine amesimama huku ameshika makaratasi.

Huyu ni shabiki sugu wa timu ya Kogalo au Gor Mahia. Amevalia nguo nyeupe kutoka juu hadi chini. Amesimama huku amenyosha mikono yake. Wenzake wamefurahia huku wakimwangalia.

Huu ni ukumbi wa huduma kwa umma. Kuna watu aina mbalimbali wanaonekana hapa. Kuna wale ambao wamesimama na pia kuna wale ambao wameketi. Kuna mwingine ambaye ameshika mtoto.

Naona wachezaji ambao wanasherehekea baada ya ushindi. Miongoni mwao kuna wakubwa au viongozi wao, huku wameshika bendera ya Kenya. Wengine wameinua mikono na maua juu.

Manthari haya ni ya michezo ,kuna watu kadhaa ambao wanaonekana wanafuraha, wamevaa sare ambazo zinafanana huku wameshika zawadi walioshinda mkononi .

Hapa kuna watu wengi sana. Wanaonekana kukuwa kwenye foleni. Kuna wake kwa waume pia kuna wale ambao wako na watoto migongoni na wengine wanatembea.

Hapa ni ofisini. Kuna watu wanne ikiwemo mtoto mmoja, wawili ni wanaume huku mmoja ni mwanamke. Mwanamke ameketi chini, huku wanaangalia tarakilishi. Mtoto ameketi kando pekee yake.

Mashabiki hawa wanashabikia timu ya Gormahia FC. Wamevalia mavazi ambayo yanaambatana na timu hii wengine wamepaka uso zao rangi. Kuna wale ambao wanaonekana kupiga kelele huku wengine wamenyamaza na kutazama.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu, mmoja mrefu, mwingine mfupi. Mmoja ameshika mpira huku mwingine anangoja kumkabili, mmoja amevaa jezi nyeusi, wakati huyu mwingine amevaa jezi nyeupe.

Ukumbi huu ni wa huduma Kenya, umepambwa kwa kuweka puto za rangi tofauti tofauti juu pia kuna wateja kadhaa wanashugulikiwa moja kwa moja.

Watu hawa wamevalia sare rasmi ya mawakili. Miongoni mwao kuna kiongozi ambaye ni Kalonzo Musyoka. Anaonekana kuwahutubia watu wengine.

Hawa ni mashabiki. Wanaonekana kuwa wakona furaha sana. Wamebeba mabango ambayo yanasema Bandari Fans huku wanaonekana wakicheka na kufurahia kana kwamba wameshinda.

Huu ni ukumbi wa huduma Kenya, kwenye dawati la kutoa maelekezo kuna onekana watu wawili walioketi kwenye viti, nyuma kuna viti vya watu wa umma kukalia.

Hawa ni mashabiki wa timu ya mpira ya Gor Mahia. Wanaonekana kuimba kwa furaha huku wameketi na kuwasha moto. Kuna wale ambao wameketi kwenye ngoma.

Huu ni ukumbi wa huduma Kenya. Kuna watu watatu walioketi hapa. Wawili wako upande mmoja, ambao ni wanawake wana tarakilishi mbele yao. Mwingine ni mwanaume aliyeketi upande mwingine na kuwaskiza.

Namuona rais mstaafu Uhuru Kenyatta yuko na mlinzi wake pamoja na watu wengine. Anamsalimu mtu mmoja kwa mkono huku akifurahi na kucheka sana.

Huu ni mchezo wa mpira wa kikapu unachezwa na wanawake, mmoja ameshika mpira tayari kuwakabili wenzake uwanjani.

Hapa kuna mashabiki wa michezo. Wanaonekana wako na furaha sana. Wamevaa shati ambazo zimechorwa na rangi ya manjano. Wote wameinua mikono juu.

Ukumbi wa Huduma Center, ambamo kuna watu wengi sana. Kuna wale ambao wanahudumiwa huku wale wengine wanatoa huduma.

Hapa kuna wachezaji na pia kuna mashabiki, wachezaji wameinua mikono yao huku wakipiga makofi, huku mashabiki nao wanawatazama na kusimama kwa juu.

Mazingira haya ni ya kiserikali, kuna hakimu mkuu ambaye ni Martha Koome, ameketi kwenye kiti, kando yake kuna wengine wawili, kuna meza ambazo zimewekwa vinywaji.

Kiongozi wa ODM ambaye ni Raila Odinga, anaonekana ameinama chini anaandikwa akitumia kalamu iliyo mkononi.

Huu ni mkutano wa wanachama wa ODM. Kuna watu kadhaa hapa. Wengi wao wamevalia kofia zenye nembo ya ODM. Kuna mmoja ambaye anaonekana kana kwamba ana wahutubia wengine kwenye jukwaa.

Naona mwanaume mmoja aliyesimama akitabasamu, mkononi ameshika paspoti na huu mwingine umeshika makaratasi, kando yake kuna magari ambayo yanaonekana.

Naona wanamichezo. Wote wako na furaha sana. Wengine wameinua mikono juu huku wengine wameshika kikombe. Inaonekana ni kana kwamba wametoka kushinda kikombe hicho.

Naona viongozi wawili. Mmoja wao ni Rais mstaafu, Uhuru Kenyatta huku huyu mwingine ni Millicent Omanga. Wameshikana mkono huku wakifurahi sana.

Hii ni sekta ya kiserikali, hapa kuna vitambulisho vingi ambavyo vinaonekana. Vimepangwa kwenye vikundi huku vimefungwa na bendi ya mpira.

Huu ni ukumbi wa huduma ya umma. Kuna watu wengi ambao wameonekana ambapo wamesimama katika kikundi. Kuna mmoja anaonekana akiketi katika meza. Kuna mmoja ambaye anaonekana ndiye anayewaongoza ama anatoa maelezo kwa wenzake.

Kuna wanakandanda wanaoonekana hapa. Wanakimbia huku wamefurahi, kana kwamba wako kwenye mazoezi ya kila siku. Pia kuna goli la mpira linaonekana hapo kando.

Hii ni cheti cha kuzaliwa. Kuna maelezo kadhaa wa kadhaa kama vile jina la mzaliwa, mahali ambapo alizaliwa na pia hospitali ambayo alizaliwa.

Huu ni ukumbi wa utoaji huduma kwa umma. Namuona spika mtaafu ambaye ni Justin Muturi, amesimama na mwenzake huku wanaongea na mhudumu mmoja.

Hiki ni chumba cha Huduma Kenya, kuna watu kadhaa ambao wanaonekana hapa. Mmoja ameketi kwenye dawati huku ako karibu na kompyuta. Anaonekana kana kwamba anawapa mawaidha hawa wenzake.

Kuna watu wawili hapa ,mmoja ni mchezaji wa Ulinzi Stars, anapokezwa tishati huku anasalimiwa kwa mkono , wote wanaonekana kuwa na furaha.

Naona watu wengi ambao wamevalia nguo za majaji. Wanaonekana kusimama wima ili wapigwe picha. Juu yake kuna wawili ambao wamechukua Bibilia juu kana kwamba wanakula kiapo.

Hapa ni uwanjani. Kuna mchezo wa kandanda ambao unaendelea. Namwona mlinda mlango mmoja huku wachezaji wengine wakijipanga kupokea mpira kutoka kwa wenzake. Kuna mashabiki wanaonekana kwa umbali.

Hawa ni wanakandanda. Wanaonekana wako kwenye mazoezi yao ya kila wakati. Wamevalia jezi nyekundu. Pia wamevalia suruali na soksi nyekundu.

Hapa kuna mashabiki, wanawake kwa waume. Pia kuna watoto ambao wanaonekana. Wote wameketi huku wengine wameinua mikono juu kwa furaha. Kuna wale ambao wamebeba mabano ambayo yamechorwa bendera ya Kenya.

Hapa naona rais wa Kenya ambaye ni daktari William Samoei Ruto. Amesimama pamoja na jaji mkuu Martha Koome. Kuna watu wengi ambao wameketi kwenye jukwaa.

Huu ni mchezo wa mpira wa kikapu. Unachezwa na wanawake wawili. Kuna mmoja amevalia sare nyeupe huku mwingine amevalia sare ya kijani kijivu. Wa sare ya kijani kijivu ameshika mpira.

Mazingira haya ni ya kiserikali. Kuna watu kadhaa wameonekana wamepiga mstari, huku wameshika vyeti mikononi. Wanaonekana kuwa na tabasamu nyusoni.

Hili ni jumba kubwa la posta katika mji mkuu wa Nairobi. Huu ni upande wa nje ambapo kuna pikipiki kadhaa zinaonekana na pia magari. Pia kuna watu ambao wanatembea.

Hapa Kuna mto maji yake yanaonekana kuwa machafu upande wajuu kuna mifereji mikubwa ambayo inapita.

Hapa kuna watu kadhaa, waume kwa wake. Wote ni mashabiki wa Gor Mahia. Wanaonekana kuwa na furaha. Kuna mmoja ambaye ako na firimbi kwenye mdomo huku mwingine amebeba koroboi ambayo inawaka.

Haya ni mandhari ya kiserikali, kuna watu wawili ambao wanaonekana. Mmoja ni mwanamke na mwingine ni mwanaume aliyeketi chini. Amevalia glovu mkononi, huku ameshika mikono ya mwanamke na kuchukua alama za vidole.

Wafanyikazi wa Huduma Kenya ambao wanaonekana hapa. Wawili wameketi huku wawili wamesimama. Wanaonekana kutoa huduma za kupeana vitambulisho.

Hawa ni wanakandanda, wameshikana kwa minajili ya kuomba au kuzungumza kwa haraka . Wanaonekana wamevalia jezi ya manjano na kaptura nyeusi.

Hawa ni viongozi wa kisiasa wa chama cha PNU. Miongoni mwao naona Raila Odinga. Wote wameshika glasi mkononi na kuinua juu. Pia miongoni kuna mtu kama Kiunjuri.

Rais William Ruto wa Jamhuri ya Kenya ako kwenye jukwaa. Anaonekana kuwa mwenye furaha huku akiwasalimu watu akicheka.

Hapa ni kiwanjani. Kuna mashabiki wengi sana. Wanaonekana wameinua mikono wengine wamesimama na kutazama. Kuna wale wamejipaka rangi spesheli za timu wanayoshabikia.

Naona foleni ya watu wengi sana. Kila mmoja amebeba karatasi na kalamu kwenye mkono wake. Kuna mwingine ambaye ameketi huku ana tarakilishi kwenye meza.

Kuna chumba kikubwa. Chumba hiki kime gawanywa na kina dawati la kutolea maelezo. Kwa wateja au watu wanaoingia kwenye chumba hili. Pia kuna milingoti ya kusimamisha chumba hili.

Hili ni jumba la utoaji huduma kwa umma. Kuna watu wanne wanaonenakana hapa. Mmoja ameketi kwenye dawati huku ana tarakilishi mezani. Wengine wamesimama wakimtazama na kucheka.